Huu ni msikiti mkubwa wenye ukumbi mpana watu wengi wamevaa kanzu nyeupe wakiskiza mahadhiri, kuna skrini kubwa inayoonyesha picha madirisha marefu yenye muundo mzuri dari na mapambo ya kipekee na ngazi ambazo zinaongeza uzuri wa jengo, mwanga mweupe unajaza chumba kutoka kwa taa zilizofichwa.

Hili ni eneo la inje leye meza na viti vya mianzi vilivyowekwa chini ya mti mkubwa mwenye majani mengi na mzabibu unaopanda shina lake. Nyuma ya meza na viti kuna uzio mweupe na ubao wa matangazo au menu umesimama karibu na mti.

Jengo hili maridadi likiwa kando ya bahari tulivu inaonyesha usanifu bora, dirisha pana, milango mikubwa na kuta nyeupe safi zimepamba muundo wake. Maji ya buluu ya bahari yana kisi anga safi huku mawingu meupe yakipamba juu.

Wanaume watatu wamesimama. Mmoja amevaa sharti jeupe, ana kamba nyekundu shingoni, mwingine fulana wa miraba, watatu koti la kijani. Kila mmoja anaonekana kuwa makini kabisa katika shughuli hili.

Kuna mitende mirefu na majani mengine yenye kivuli upande wa kushoto na kulia wa picha yakitengeeza fremu ya asili. Ufukwe mrefu wa mchanga mweupe unaoonekana ukiekelea mbali na mawingu madogo yakivunjika pwani. Mali ya bahari yanaonekana tulivu na yanakisi rangi za anga.

Kuna daraja ya lami inayo toka upande mmoja hadi mwingine. Chini yake kuna mtu, upande mwingine kuna mimea na miti. Kando na hayo kuna debe linalotumiwa kuweka bidhaa zilizoagizwa.

Magari matatu ya abiria ya aina ya tuk tuk yanaonekana wazi, kuna pia gari jengine dogo la kubebea watu, majengo marefu yenye usanifu wakipekee yamejengwa nyuma, barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Huu ni ufukwe wa bahari wenye jengo lenye paa la nyasi na kuta nyeupe, likiwa na mimea na vitu mbalimbali nje. Mbele ya jengo kuna mchanga na juu ya mchanga kuna mti mkavu mkubwa na mabomba ya bluu. Nyuma ya jengo kuna eneo la bahari lenye maji machache au yaliyo kauka na boti zimeegeshwa mbali kidogo.

Huu ni mtaa, kuna watalii wanaotembea wakielekea katika shughuli zao ,kuna gari nyeupe lililoegeshwa kando ya Al Awal Store, upande huu mwingine kuna mfanyi biashara anayeuza dera. Upande wa nyuma pia kuna wafanyakazi wafanyi biashara wengine walio katika shughuli zao. Hapo katikati ya barabara kuna anayeendesha baiskeli.

Gari moshi refu jekundu, lenye rangi ya manjano, liko kwenye reli linapita karibu na vichaka kijani, chini ya anga la buluu na mawingu meupe. Majengo madogo yanaonekana kwa umbali sana.

Lango kuu jeusi lenye nguzo za buluu limefungwa likionyesha usalama. Ukuta mweupe mkubwa upande wa kushoto ina maandishi yanayoelezea maono na maadili ya kanisa. Miti michache inaonekana karibu na jengo. Anga lina mawingu likionyesha hali ya hewa.

Hapa kuna boti nyingi, maji safi, miti mirefu na jua kali. Eneo hili linaonekana utulivu lenye mandhari nzuri. Mtu mmoja yupo pembeni akiangalia bahari. Kuna majengo kidogo nyuma ya mti.

Majengo yaliyotengenezwa kwa mawe ya matumbai na mbao za mikoko yamejipanga kando ya barabara yakionyesha usanifu wa kipekee wakiswahili wenye milango iliyochongwa na Kuta zilizopakwa rangi tofauti.

Watu kadhaa wanashughulika na mbuzi walio barabarani wengine amevaa fulana nyekundu akisaidia kumvuta yule mnyama. Gari jeupe na bajaji ya manjano yameegeshwa barabarani. Kona ya duka inaonekana nyuma. Mandhari inaonyesha shughuli za kawaida mtaani.

Treni yenye rangi ya machungwa na njano imesimama kando ya jukwaa abiria wachache wakiwa wamesimama karibu na milango ya kuingia wengine wakitembea kuelekea sehemu ya mbele. Juu yake kuna daraja linaloenda kwa miguu linalounganisha pande mbili za kituo lenye kuta za vioo na nguzo imara za zege. Mwanga wa mchana unaangaza eneo zima na sakafu ya jukwaa ni safi ikiwa na alama za usalama kando ya reli.

Huu ni uwanja wa ndege uliomiliki ndege za aina mbali mbali. Upande mwengine kuna lori inayochukua bidhaa zilizoagizwa kutoka nchi ngeni. Upande wa mbele kuna mfanyikazi anayetembea akielekea upande huu mwengine. Upande wa kushoto pia kuna lori inayochukua bidhaa zilizoagizwa kutoka nchi ngeni.

Duka hili lafanana na ghala kubwa, ndani magodoro mengi yamepangwa vizuri kwenye rafu ndefu nyekundu. Sakafu nyeupe safi ina tiles . Upande mwingine kuna bidhaa zingine zimepangwa. Mwanga unamulika vizuri eneo lote.